Napo lori iliyo na rangi nyekundu, ambayo inasafirisha magari kumi yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya jivu, rangi ya nyeupe, rangi ya njano, rangi nyeusi barabarani.

Ninapo familia ilio na mama ,baba na mtoto ambao wamevaaa mavazi ya rangi tofauti tu rangi ya jivu, nyeusi na samawati.